Eneo nadhifu la huduma za kifedha lenye marumaru, madirisha kadhaa, samani za viti na meza, likiwa limezungukwa na wateja pamoja na watoa huduma, ambao wanapata huduma na wengine wakiwa wanasubiri kwa foleni kupata huduma kutoka kwa wahudumu wa eneo hilo.

Nje ya jengo la eneo la kutunza fedha maarufu kama benki kukiwa na wanaume wawili pamoja na wanawake wawili, ambao wameshikilia bendera mkononi zinazoonyesha jina la benki hiyo.

Duka la kuuza vilevi mbalimbali likiwa limetengenezwa kwa chuma pamoja na vioo, huku muhudumu akiwa ameshika glasi yenye mabarafu kwa ajili ya kupoozea vilevi hivyo pamoja na bakuli la udongo lenye matunda kama nanasi na tango.

Mhudumu mmoja wa kiume akiwa katika moja ya maduka yanayojishughulisha na uuzaji wa vilevi ameshika chupa ya pombe pamoja na bilauri, huku akichanganya kimiminika hicho kwaajili ya matumizi ya wateja wake.

Gari jipya lililopo katika eneo linalojishughulisha na uuzaji wa magari. Gari ili linatolewa na kufunuliwa likiwa na makaratsi mapya kuashilia alijawahi kutumika na kutangazwa kwa ajili ya wanunuzi.

Eneo la wazi, nadhifu, lenye kujishughulisha na uuzaji mbalimbali wa magari, huku likiwa na aina nyingi za magari, ikiwemo gari aina ya "Toyota RAV4", ambalo limeageshwa mbele kabisa kwa ajili ya kuwashawishi wanunuzi.

Dereva wa usafiri aina ya pikipiki akiwa na vifungashio vya maziwa, amesimama nje ya eneo linalotolewa huduma hiyo muhimu, huku likiwa limenakshiwa na maandishi mengi pamoja na picha, kwa ajili ya kuwaarifu watumiaji.

Eneo linalohusika na uuzaji wa maziwa halisi likiwa na jokofu ya kuhifadhi bidhaa hiyo, huku jokofu hilo likiwa na mashine ya kiutomatiki ambayo huuza bidhaa hiyo bila kuhitaji msaada wa muhudumu. Jokofu hilo limenakishiwa rangi mbalimbali pamoja na picha kwa ajili ya kumuarifu mtumiaji.

Eneo linalojishughulisha na uuzaji wa maziwa, likiwa na majokofu kwa ajili ya kuhifadhi bidhaa hiyo. Huku likiwa limenakishiwa rangi na maandishi pamoja na picha mbalimbali kunadi bidhaa hiyo, picha kama ya ng'ombe, mtoto akinywa maziwa pamoja na glasi ya maziwa na maandishi kadhaa kwa ajili ya kumjuza mnunuzi.

Jokofu la maziwa lenye mashine ya “ATM” ambalo hutumiwa bila ya kuwa na msaada wa muuzaji, limeegeshwa nje katika eneo linalotumika kutoa huduma hiyo huku jokofu hilo likiwa limenakishiwa kwa maandishi kadhaa kumwarifu mtumiaji na mnunuzi.

Duka la kuuza maziwa, lenye mashine ya kiautomatiki ya kuuza bidhaa hiyo bila kuhitaji msaada wa muuzaji, likiwa na maandishi kadhaa kwa ajili ya kumjuza mnunuzi na mtumiaji wa bidhaa hiyo.

Ndani ya duka la maziwa halisi, lenye maandishi kuashiria uuzaji wa bidhaa hiyo, lenye mashine ya kiotomatiki ambayo hutoa huduma bila kuhitaji msaada wa muuzaji ikiwa na mteja mwenye kupata huduma hiyo.

Eneo la wazi lenye maduka kadhaa yanayojishughulisha na uuzaji wa maziwa yaliyo na kisiwa kwa rangi kadhaa kwa ajili ya kuonyesha uwepo wa bidhaa hiyo huku likiwa limezungukwa na wateja mbalimbali wanawake kwa wanaume, wakubwa kwa wadogo wakisubiri huduma ya mtoa huduma ys maziwa katika duka hilo.

Wateja wawili waliovalia nguo ya bluu na shati jeupe wakiwa katika moja ya duka la kuuza maziwa halisi lenye mashine mbili za kiautomatiki, ambazo huuza bidhaa hiyo bila kuhitaji msaada wa muhudumu ambalo lina maandishi kadhaa kunadi biashara hiyo.

Eneo linalojishughulisha na uuzaji wa maziwa halisi, likiwa na jokofu huku pembezoni wakiwa wameketi wateja, wakiendelea kuburudika na kinywaji hicho katika duka hilo.

Duka linalouza bidhaa za maziwa imenakishiwa kwa rangi mbali mbali za kuwavutia ikiwemo picha ya ng'ombe pamoja na maandishi mbalimbali, huku dukani humo kukiwa kumesheheni bidhaa mbalimbali ikiwemo chai pamoja na vitafunwa pamoja na hayo kuna kiti cha ukae kwa ajili ya manunuzi na pembezoni kuna duka linalouza bidhaa ya nishati ya aina ya gesi.

Eneo la duka la maziwa halisi ya ng'ombe, likiwa na mashine mbili za kiautomatiki, ambazo hufanya kazi bila msaada wa muuzaji. Mashine hizo zimenakshiwa kwa maandishi, picha na rangi za kuvutia, ikiwemo picha ya ng'ombe na majani.

Duka linalo jishughulisha na uuzaji wa maziwa likiwa limesheheni vifaa kadhaa vya kuuzia bidhaa hiyo, ikiwemo vikombe ndoo pamoja na viti na meza, huku kukionekana wanaume wengi wamesheheni wakiwa wamenunua bidhaa hiyo na kufurahia.

Eneo la wazi linalojishughulisha na uuzaji wa maziwa, ikiwa eneo hilo lina maandishi mbalimbali ya kunadi bidhaa hiyo, huku likiwa nawanunuzi wanaosubiri, bidhaa hiyo bora kutoka kwa muuzaji, kwa ajili ya matumizi yao.

Duka kubwa la samani, lililopangwa samani aina mbalimbali kama makochi, kabati, televisheni na nyingine, vikiwa katika duka kubwa lililonakshiwa kwa rangi mbalimbali, pamoja na maandishi ya kuvutia wanunuzi, kama mporomoko wa bei na mengineyo.

Eneo la wazi la nje, lenye chupa kadhaa katika kikabati pembezoni, pembeni kukiwa kuna kifaa cha brauni pamoja na rangi ya kijivu, huku katikati kuwe kumeegeshwa samani, aina ya meza iliyotengenezwa kwa ustadi na urembo, kwa ajili ya kuinadi kwa wanunuzi.

Eneo la wazi linalojishughulisha na utengenezaji wa aina mbalimbali ya samani, likiwa nje ya nyumba moja yenye ukuta mweusi pamoja na geti jeusi, mkabala na njia ya waendayo kwa miguu. Huku kukiwa kuna aina kadhaa za samani zilizokwisha kutengenezwa, na fundi seremala akiendelea kutengeneza aina nyingine ya samani hizo.

Samani aina ya kitanda kikiwa kimetengenezwa kwa kutumia mmbao pamoja na chuma, kikiwa kimeegeshea katika eneo la wazi, pembezoni mwa makazi ya watu yaliyozungukwa na miti kiasi kwa mbali, kwa ajili ya kusubiri wanunuzi.

Eneo linalojishughulisha na uuzaji wa samani lenye marumaru nyeupe, kuta nyeupe za kupendeza, pamoja na taa; likiwa limepangwa samani hizo aina ya makochi, huku muuzaji akiendelea kuziweka vyema bidhaa hizo kwa ajili ya kuwavutia wanunuzi.

Sehemu ya duka ambayo inajihusisha na uuzaji wa samani iliyotandazwa marumaru za kuvutia nyeupe, ikiwa vimeegeshwa viti viwili pamoja na samani ya aina ya kitanda zilizowekwa vyema kwa ajili ya kuwavutia wanunuzi.

Samani aina mbalimbali kama vitanda na makochi, vimepangwa katika duka moja kubwa la kisasa kwa ustadi na nadhifu, kwa ajili ya kuwavutia wanunuzi.

Duka la samani lenye marumaru lililotandazwa bidhaa mbalimbali kama makochi na viti vyenye rangi ya kupendeza kama bluu, njano, kahawia, kijivu kwa ajili ya kuwavutia wanunuzi.

Eneo linalojishughulisha na utengenezaji wa aina mbalimbali ya samani, likiwa limezungukwa na watu kadhaa, wengine wakiendelea kupata mafunzo kutoka kwa wategenezaji hao, huku wengine wakiendelea kutengeneza samani.

Duka kubwa la wazi linalojishughulisha na uuzaji wa samani, likiwa limeegeshwa samani hiyo aina ya Kochi, huku muuzaji akiwa amekaa vema kunadi bidhaa hiyo kwa wapitanjia katika eneo husika.

Samani aina ya kitanda ikiwa na godoro lake pamoja na droo zake lenye muonekano thabiti kwa ajili ya kuwavutia wapita njia. Pamoja na samani nyingine zinazo onekana kwa mbali zikiwa zimepangwa katika eneo la wazi tayari kabisa kuuzwa kwa wanunuzi au wapita njia.

Eneo nadhifu na la kupendeza, linalojishughulisha na huduma ya malazi na chakula, likiwa na wahudumu kadhaa katika sehemu ya kuwapokelea wageni, ili kuweza kuwahudumu wateja hao katika maeneo maalumu.

Soko la wazi likiwa na bidhaa mbalimbali Kama nyanya, mboga za majani , pilipili hoho na mhudumu akipakia vyema bidhaa ya nyanya katika vifuko huku pembezoni kukiwa na bidhaa zingine, miamvuli ya wauzaji pamoja na viroba kwa ajili ya kupaki bidhaa mbalimbali.

Eneo la soko linalojihusisha na bidhaa za umeme likiwa na watu kadhaa wanawake kwa wanaume, huku mteja akionekana kusubiri huduma na maelekezo kutoka kwa watoa huduma wa bidhaa hiyo.

Eneo la wazi la soko, lenye bidhaa aina ya nyanya huku likizungukwa na wanadada watoa huduma wakiwa wamevalia sare kwa ajili ya kutoa huduma hiyo, huku mwanaume mmoja akiendelea kupata mahitaji yake kutoka kwa wanadada hao.

Eneo la wazi la soko lililosheheni bidhaa mbalimbali ikiwemo nyanya, ndizi, nazi, samaki na zingine kadha wa kadha. Huku wanunuzi wakiendelea kupata mahitaji yao na wachuuzi wakiendelea kunadi bidhaa zao.

Eneo la wazi la soko lililosheheni bidhaa mbalimbali, kama vitunguu, nyanya, mananasi, matikiti maji, viazi na bidhaa zingine kadha, huku wauzaji wakisubiri wateja katika maeneo yao.

Eneo la wazi la soko likiwa na; meza, miavuli, kiti huku likisheheni bidhaa mbalimbali ikiiwemo; matikitimaji, ndizi, maepo, machungwa na mboga za majani. Wanunuzi kadhaa wamezingira meza hiyo kwajili ya kupata huduma kutoka kwa wauzaji.

Eneo la soko lenye bidhaa mbalimbali za urembo likiwa limepambwa na wafanyabiashara pamoja na wanunuzi, ambao wengi ni wanawake huku wakijaribu kukidhi mahitaji yao katika bidhaa mbalimbali zinazopatikana sokoni humo.

Mfanyabiashara wa kiume aliyezungukwa na bidhaa tofauti tofauti za matunda ikiwa ndizi, maembe na mananasi ni sehemu ya bidhaa hizo ambazo mkulima ananufaika kwa kuingiza kipato chake.

Eneo la wazi na pembezoni mwa barabara lenye maduka mengi ya huduma mbalimbali likiwemo duka la huduma ya miamala ya kifedha lililonakshiwa kwa rangi nyingi kama M pesa; huku mbele yake kukiwa na wateja wakiendelea kupata huduma hiyo mbali na hiyo kuna pikipiki pembezoni pamoja na wapita njia.

Eneo la duka kubwa la mavazi lililonakshiwa kwa nakshi kadhaa, huku likiwa limewekwa mavazi ya aina mbalimbali ya kiume kama: viatu, suti, tisheti, pamoja na bidhaa zingine; tayari kabisa kwa ajili ya wanunuzi.

Eneo la wazi la biashara kwa ajili nguo lenye maru maru nyeupe za kuvutia, pamoja na mashelfu yaliyotengenezwa kwa kutumia chuma; lenye bidhaa za mashati pamoja na suruali ambayo yamewekwa kwa unadhifu kwa ajili ya kuwavutia wateja.

Duka kubwa la kisasa lenye malumalu nyeupe lililojengewa mashelfu mengi kwa ajili ya kuweka bidhaa mbalimbali, kukiwa na moja ya mtumiaji au muhitaji wa bidhaa hiyo ambayo ameishika mkononi.

Duka kubwa la kisasa yenye marumaru lenye makabati yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao na chuma likiwa na bidhaa za aina tofautitofauti ikiwemo vilevi.